Kiwanja kipana cha nyasi safi kimezungukwa na jengo lenye paa la rangi ya udongo, miti michache mirefu imesimama nyuma ikitoa kivuli kizuri. Njia ndogo inaonekana ikiongeza kuelekea mlangoni. Eneo lote linaonekana la amani likifaa kwa kujifunza.

Ubao mrefu mweupe umetundikwa ukutani. Maandishi mengi yameandikwa juu yake. Maandishi haya hayasomeki vizuri na mandhari hii inaonekana ni kama ni mahali pa mikutano au darasani maana maandishi hayo yako ukutani na kuna kifutio cha ubao kiko hapo chini kuashiria kuwa hapa ni darasani mahali pa kufunzia wanafunzi.

Kuna skrini ya kifaa cha kielektroniki ikiwezekana simu mahiri au kompyuta kibao. Skrini inaonyesha orodha ya siku za wiki, kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Maandishi yanaonekana wazi, yakionyesha ratiba au mpangilio fulani.

Saka ya mbao yenye sehemu nyingi imejazwa na vitu mbali mbali, sehemu zingine zina vitabu au madaftari. Saka inaonekana safi na imeandaliwa vizuri. Ikionyesha matumizi ya shule au maktaba. Rangi za vitu tofauti tofauti zikiwemo bluu, njano, na nyekundu zinaonekana.

Kuna mwanamichezo aliyevaa nguo za michezo akifanya harakati za kuruka. Anaonekana akiwa katikati ya hewa. Nyuma yake kuna bango au tangazo lenye paja la mwanamichezo na maandishi madogo. Eneo lote linaonekana kuwa uwanja wa riadha wenye rangi za kijani na nyekundu kwa mbali.

Wachezaji wawili wamepumzika kwenye uwanja wa riadha baada ya mbio. Mmoja amevaa mavazi ya machungwa na nyeusi, na mwingine amevaa mavazi ya kijani akiwa amelala chini nyuma yao kuna ubao wa matokeo yenye nembo ya Omega na maandishi New 4.1 rangi za uwanja wa riadha zinaonekana.

Kundi la watu tisa, wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu, wamesimama pamoja. Baadhi yao wamevaa fulana zenye maandishi Kenya au zenye nembo za michezo. Wengine wamevaa vifaa vya kupigania ndondi mikononi. Walemavu wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mandhari ni ya nyuma ina ukuta wenye rangi ya kahawia. Wote wanaonekana wakiwa na furaha wakitabasamu. Inaonekana kama timu au kundi ya michezo.

Kuna kompyuta imewekwa kwa meza, skrini nyeusi kubwa imesimama wima na kibodi nyeusi imelala mbele yake. Panya ndogo na uzi pia upo karibu. Nyuma yake, kompyuta kuna ukuta na imewekwa kwa meza nyeupe.

Mwanaume mwanariadha amejilaza kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka. Amevalia shati la mkono mfupi jeusi na kaptura nyeupe baada ya . Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na sehemu ya kukimbilia ya rangi ya bluu na ya kijani. Pia kuna umati wa watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya jukwaani mbali. Chini ya fremu kuna maandishi long jump Samson Onyuka.

Mwanariadha anaruka juu, amevalia shati jeusi na kaptula, mguu mmoja umeinuka juu, ameinuka kutoka ardhini. Chini yake kuna mchanga mwekundu na uwanja. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji, anataka kuruka ni kama mchezo wa kuruka.

Wanaume wako uwanjani. Wamevalia miundo mbinu ya kuwasaidia kutembea. Mmoja wao anaonyesha ujuzi wa kucheza soka. Ananyanyua mguu wake kupiga mpira wa soka huku akiwa na bidii. Mwanaume mwingine amevaa shati la kijani kule kando akiwatazama. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje labda ya uwanja wa michezo au eneo la wazi. Wote wanaonekana wakiwa na bidii ya kucheza.

Kuna kitu cheuzi kinachofanana kama Biblia kimelala kwenye sakafu yenye vigae cya rangi ya kahawia na nyeupe. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya kijani kibichi. Vitu vyote vimepangwa wima. Hakuna vitu vingine vinavyoonekana karibu.

Kuna kompyuta mbili zilizopangwa kwenye meza, moja ni kompyuta ya mezani iliyo na skrini kubwa na nyingine ni laptop . Kuna kibodi na panya, pamoja na vitu vingine vidogo vya ofisi. Hii inaonekana kama mazingira ya kazi au kujifunzia.

Kitabu chenye jalada ya kijani kibichi kinakaa juu ya meza ya mbao kwenye jalada kuna kichwa cha habari kinachosomeka health, safety and manners . Chini yake kuna picha za watoto.

Mtu huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akishikilia vitabu vingi. Amevalia shati la miraba na suruali ya blue .Hii inaashiria kujifunza au kusoma na pia ni mlemavu.

Miti mirefu imesimama mbele. Majani ya kijani kibichi yameenea. Chini kuna uwanja wa michezo wenye vifaa vya rangi mbali mbali vya michezo. Hakuna atu wanaoonekana. Njia ndogo inaonekana katikati ya uwanja. Mazingira ni safi. Michezo inawezekana.

Kuna chumba kikubwa kilichojaa viti vya mbao vilivyopangwa kwa mstari kinaonekana kama darasa au chumba cha mkutano, kuna ubao wa kufundisha au skrini mbele, mandirisha yanaonekana kwa mbali, eneo lote linaonekana kuwa sehemu ya kujifunzia au kufanyia kazi.

Jengo refu lenye ghorofa mingi linaonekana ,baadhi ya madirisha yameteuiwa kisha miti mirefu na mimea ya kijani kibichi imepandwa mbele yake, nguzo kadhaa zimesimama wima, mazingira haya yanaonekana kua yamelindwa vyema.

Mlango mwekundu mwenye umbo la mstatili umesimama wima. Mlango huu una mpini mweupe au fedha na kufuli nyeusi, upande wa kushoto wa mlango kuna nguzo ya zege au ukuta wa rangi ya kijivu na upande wa kulia kuna ukuta mwingine. Chini ya mlango kuna ardhi, labda udongo au zege inaonekana kama sehemu ya nje ya jengo.

Ruler ndefu ya kahawia imewekwa kwenye ubao mweupe wenye mistari. Maandishi kadhaa yanaonekana yameandikwa kwenye ubao huo. Hali hii inaonyesha mazingira ya darasani au mafunzo kwa wanafunzi.

Kuna kabati nyeupe na nyeusi lenye magurudumu likisimama katikati ya chumba, nyuma yake kuna meza yenye kompyuta mbili zilizopangika. Pia kuna viti viwili kimoja kikiwa kimefunikwa . Hii inaashiria mazingira ya ofisi au chumba cha kompyuta.

Kitabu kilichofunguliwa kina kurasa mbili zenye picha zenye rangi, zikionyesha picha za watoto, na mwalimu akiwaonyesha vitu. Karatasi zimetawanyika karibu, huu unaweza kuwa mfumo wa kufundishia wanafunzi.

Kuna bango lenye maandishi mengi na picha za taka zilizopangwa. Bango hili linaonekana kutoa elimu kuhusu usimamizi wa taka shuleni na maeneo jirani. Linaonyesha mikakati mbalimbali ya kutatua suala la uchafu, likihimiza usafi.

Ubao mweupe mkubwa umening'inia ukutani unafunika sehemu kubwa ya ukuta. Inaonekana kuna maandishi au michoro hafifu juu yake. Sakafu inaonekana safi na kuna hisia ya utulivu katika eneo hili. Kila kitu kinapangwa vizuri, kinaashiria mazingira ya kujifunza. Nuru inafika vizuri, ikiangazia kila kitu sawasawa. Hakika nafasi hii inaimiza kujifunza na utulivu.

Kitabu kimefungwa au kuonyeshwa kinachoonekana kuwacha kia ya jalada lake. Na picha ya watoto wakicheza kutoka kamba juu kuna maandishi makubwa Longhorn Methode de francais . kitabu hicho kina rangi za buluu nyeupe na nyekundu. Inaonekana kuwa somo la lugha.

Meza mbili za shule zimepangwa zikiwa zimetengenezwa kwa mbao. Zinaonekana zimetumika sana zikionyesha alama ya uchakavu. Kila meza ina sehemu ya juu na sehemu ya chini ya kuwekea vitabu. Ukuta wa rangi ya waridi unaonekana nyuma ukionyesha mazingira ya ndani ya darasa. Sakafu haionekani wazi lakini kuna kivuli chini ya meza na kuna kiti pia.

Jukwaa lenye mafaili mengi yaliyopangwa vizuri. Faili hizo zina rangi tofauti kama buluu, kijani na nyeusi. Zimepangwa juu ya meza au rafu. Sehemu ya chini inaonekana kama mbao au sakafu. Anga ya nyuma ni ukuta tupu mwenye rangi nyeupe. Mwanga unaangukia moja kwa moja juu ya mafaili.

Kuna karatasi imeshikiliwa wima inamaandishi competence-based curriculum grade 2 environmental activities rationalized notes. Chini yake kuna mistari kadhaa ya maandishi madogo, kuna pia nambari ya simu picha zilizo chini zinaonyesha vitu mbalimbali ikiwemo miguu na miti. Rangi kuu za karatasi hii ni nyeupe na nyeusi.

Kuna mwanaume amevaa suti ya bluu na tai na shati jeupe amesimama mbele ya bango, bango hilo lina nembo mbalimbali na maandishi. Yule mwanaume anaonekana akitoa hotuba au akishiriki katika tukio rasmi, mandhari ya nyuma ni ukumbi mkubwa, mwanga unaonekana unamwangazia yeye na bango hilo.

Kuna jengo lenye madirisha yenye milingoti mirefu ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani. Ndani ya madirisha hayo kuna vifaa vya kuzima moto. Sehemu ya juu inaonekana kuwa paa la bati au aina nyingine ya paa. Mazingira yanaonyesha uwazi.

Kitabu kimoja cha kiingereza kimelala juu ya uso .Jalada lake linaonyesha maua madogo na majani pia nambari mbili maneno Juniour English yanaonekana wazi. Yanaashiria masomo, rangi za jalada zimefifia kidogo zikionyesha kutumika mara kwa mara.

Mwanaume amevaa jezi nyekundu yenye neno Kenya mbele akiendesha mtumbwi wake kwenye maji. Anashika makasia mawili kwa mikono yote akionyesha nguvu na umakini. Maji yanaonekana tulivu yakionyesha mazingira ya utulivu. Nyuma yake kuna mingi ikionyesha asili mtu huyo anaonekana kuwa katika mashindano au mazoezi ya michezo ya majini. Kofia yake ya jua inamulinda. Uso wake unaonyesha kujitolea.

Kuna rafu nyingi za mbao zenye nafasi tupu. Baadhi ya nafasi zinaonekana zikiwa na vitabu vidogo vyeusi, vya blue na vya manjano. Hii inaashiria nafasi ya kuhifadhi au kuonyesha vitabu.

Kuna safu ya kompyuta za mezani zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kila kompyuta ina skrini, kibodi na kipanya. Vifaa hivi vinaonekana viko tayari kutumika vikionyesha mazingira ya maabara ya kompyuta au chumba cha kujifunzia.

Barabara ndefu yenye nguzo upande mmoja ikiongoza kuelekea mbali. Ukuta wa rangi ya waridi unaonekana upande mmoja huku nguzo zikitoa kivuli. Sakafu inaonekana kuwa tamarari na safi. Mazingira yanaashiria jengo la shule au taasisi ya elimu kutokana na mwendo wa raisi na wazi hakuna watu wanaoonekana.

Mwanamke amevalia shati jekundu na suruali nyeusi na viatu vyekundu. Ameketi kwenye benchi ya mazoezi. Anashikilia mguu wake mmoja juu akiwa ameuinua. Diski nyekundu na za buluu za uzito zimepangwa pande zote. Baadhi ya vifaa vya mazoezi viko nyuma. Chumba kina kuta za kijivu kifaacho.

Kuna jengo lenye rangi ya machungwa hafifu lenye paa la rangi ya kahawia. Jengo hili lina mlango ambao uliowazi na madirisha yenye mlingoti. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na dirisha dogo la ziada. Mazingira yanayoonekana kuwa wazi na kuna udongo mbele ya jengo. Linaweza kuwa shule au ofisi. Mbele ya ofisi hiyo kuna nyasi.

Ni sehemu ya nje yenye miti na nyasi. Kuna barabara au njia ya udongo katikati. Mbali kuna majengo ya nyumba zilizozekwa kwa mabati au kuezekwa kwa njia nyingine. Inaonekana kuwa eneo la makazi kijijini au sehemu ya shamba na kuna miti mirefu upande wa kulia.